Martha Koome ambaye ni jaji mkuu wa jamhuri ya Kenya kiongozi wa idara ya mahakama nchini na ndiye jaji wa juu kabisa katika mahakama ya juu nchini Kenya.